Msichana akiwa amesimsms katika duka kubwa lenye sakafu, iliyotengenezwa kwa kutumia vigae akiwa anatazama vitabu mbalimbali vinavyouzwa vikiwa vimepangiliwa katika rafu za mbao.

Mwanamke akiwa anapanda ngazi kuingia katika mlango mpana wa darasa ambalo ni la shule ya awali, likiwa limechorwa picha za wadoli mbalimbali katika ukuta wa darasa hilo.

Mwalimu wa kiume wa shule ya msingi akiwa anawafundisha wanafunzi walioketi katika madawati ambao wamevaa sare za rangi nyeupe pamoja na bluu.

Mwalimu wa shule ya msingi wa jinsia ya kike aliyevaa ushungi kichwani, akiwa anafundisha somo la kiingereza kwa kuandika katika ubao mweusi akitumia chaki ya rangi nyeupe.

Mazingira mazuri ya shule ya msingi yakiwa na jengo la madarasa, pamoja na ukoka au bustani yenye miti mirefu inayotoa vivuli, pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani na maua yaliyoizunguka bustani hiyo.

Ukuta wa darasa la shule ya msingi ukiwa umebandikwa vikaratasi vidogo ambavyo vinaonyesha siku za wiki kama vile: Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa na Jumamosi vilivyoandikwa kwa lugha ya kingereza na kuwa katika mpangilio huo.

Mazingira mazuri ya shule ya msingi yenye jengo la madarasa la ghorofa, kukiwa na ngazi inayotumika kupanda au kushuka kwenye maghorofa hayo; pia kuna ukoka mzuri wa rangi ya kijani na maua.

Vitabu ambavyo vimechapishwa kwenye picha mbalimbali pamoja na maandishi, ambayo hutumika kwa ajili ya kufundishia somo la Kiswahili kwa wanafunzi wa shule ya msingi, vikiwa na picha na hadithi za kusisimua zinazowaelimisha na kuwaburudisha.

Wanafunzi wakike na wakiume wa shule ya sekondari wakiwa katika darasa, ambapo kuna vitabu mbalimbali na madaftari wanavitumia kwa ajili ya kujifunzia au kujisomea wenyewe.

Walimu pamoja na wasimamizi wa mitihani wakiwa katika chumba cha darasa ya shule ya sekondari, wakiwa wanakagua mitihani ambayo imehifadhiwa vizuri kwenye bahasha za rangi ya kijani.

Maktaba kubwa na ya kisasa ya shule ya sekondari, ambayo hutumika kuhifadhi vitabu vya masomo mbalimbali vilivyopangwa kwenye rafu za mbao, zilizopo ndani ya maktaba hiyo.

Wanafunzi wa shule ya sekondari, waliovaa sare ambazo ni masweta ya rangi nyekundu, mashati meupe na sketi za rangi ya bluu. Kila mmoja akiwa ameketi katika dawati lake, akiwa anafanya mtihani aliopewa na mwalimu.

Mkufunzi wa chuo, akiwa ameketi ndani ya ofisi yake, mezani kukiwa na vitu mbalimbali kama vile simu ya mezani, makaratasi, gazeti la kujisomea akiwa ameshikilia kalamu huku nyuma kukiwa na rafu zilizo na vitabu mbali mbali pamoja na kabati.

Mwalimu akiwa anatoa elimu kwa wanafunzi wa chuo walioketi katika viti, akiwa anatumia projekta ambayo inakuza maandishi yaliyopo katika kompyuta mpakato, na kuyaonyesha katika kitambaa au sehemu ya ukutani.

Wanafunzi kiume na kike ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa ambapo wanamsikiliza mwalimu kwa makini kile anachowafundisha na kuandika kwenye madaftari wakitumia kalamu.

Vijana wa kike na wakiume wakiwa katika darasa ambalo lina sehemu za kujisomea mtu mmojammoja, kila sehemu ikiwa na kompyuta ya mezani ambayo inatumiwa na wanafunzi hao wa chuo ili kupata maarifa na ujuzi.

Mwalimu wa kiume, akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati ndani ya darasa, ambao wanamsikiliza kwa makini, wengine wakiandika wanachofundishwa kwenye madaftari wakitumia kalamu.

Mwalimu wa kiume akiwa anatoa elimu kwa wanafunzi wa chuo walio keti katika viti, kila mmoja akiwa anamsikiliza kwa makini, wengine wakiwa wanaandika wanachofundishwa kwa kutumia kalamu.

Mwalimu akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati ndani ya darasa, ambapo anatumia kifaa kinachokuza maneno au picha zilizopo kwenye kompyuta ya mpakato iliyopo mezani.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa wameketi kwenye vimbweta wakifanya majadiliano mbalimbali, wakitumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza, wengine wakiwa na simu janja mkononi.

Vijana wawili wa chuo cha ufundi wakiwa katika darasa, ambapo wanatengeneza vifaa vya kielektroniki, wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kuchomelea, pia na kwa ajili ya kupima umeme mdogo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika darasa, wakipewa mafunzo ya utumiaji wa kompyuta mpakato na kompyuta za mezani, kwa kutumia programu mbalimbali.

Vijana ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika darasa ambapo wanapewa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa simu za mkononi wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kuchomelea, na kupima umeme mdogo.

Kijana wa kike ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi akiwa anafanya matengenezo ya kifaa cha kielektroniki, akitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kuchomelea, na kupima umeme mdogo.

Vijana ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapewa mafunzo ya vitendo ya utumiaji wa kompyuta za mezani kwa kutumia programu mbalimbali ambazo zinapatikana kwenye kompyuta hizo.

Vijana wawili ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa darasani wakifanya mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa kompyuta mezani na kompyuta mpakato wakitumia vitu mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kuchomelea na pamoja na kupima umeme.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa ndani ya darasa ambapo wanapewa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji na utumiaji wa kompyuta za mezani, kwa kutumia programu mbalimbali ambazo zinapatikana kwenye kompyuta hizo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapewa mafunzo ya vitendo ya upakaji wa rangi, wakiwa wanaziba sehemu ambazo hazihitaji kupakwa rangi kisha kupuliza rangi hiyo, wakiwa wamevaa vifaa maalumu vya kuziba midomo na pua ili wasipate madhara.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika darasa, ambapo wanafanya mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa simu za mikononi; wakiwa wanatumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kupima umeme pamoja na kuchomelea.